Mwanamke amevaa barakoa na aproni ,ya samawati yenye ujumbe "protect yourself and your community from COVID 19".Anaongea na watoto watatu mbele ya ukuta uliovunjika.

Mwanamke na wasichana wawili wanatabasamu .Wakishika chupi na vifaa vya usafi. Wamefurahia kupokea bidhaa hizi muhimu .Kuashiria umuhimu wa afya ya hedi.

Wauguzi wawili wanatunza mtoto mchanga, aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtoto amefunikwa blanketi na miraba

Majani marefu ya kijani kibichi, yanasimama katikati ya mimea mingine. Jua linamulika kwa nguvu, kutoka nyuma likionesha uzuri wa asili.

Mimea yenye majani mabichi tele imemulikwa na miale ya jua inayopenya kupitia majani. Mwangaza mkali unaonekana ukipenya kutoka juu.